Hapa ni soko ambapo kandokando kuna wameeka vyakula. Wakulima wamekuja na mboga zao kutoka shamba halafu wamekuja kuanika wakapanga kwa laini ili waweze kuuza pale soko.

Hizi ni taeri, taeri ya color nyeusi. taeri hizi hasa huwa ni za magari. Hizi zimejaa na zimewekwa kwa laini zinaweza kuwa pale zikiuzwa ama zikiwa zinaoshwa ili waweze akauza.

Hizi ni noti kuna noti mia mbili kuna noti hamsini alafu kuna noti mia nne alafu tena kuna coins , hizi ni pesa ambazo jamhuri ya Kenya huwa inatumia ili kuweza kununua bidhaa ama kuleta kile ambacho ni unaitaka.

Hizi ni noti ya elfu moja. Noti hizi ni mpya, imebadilishwa. Hizi ni noti ambazo kila mtu ama kila mtu aliyekuwa kwa jamii ya jamhuri ya Kenya anaweza kuitumia.

Hapa Kuna mikono mbili, moja akiwa amevaa glovu. Mwenye Koti lake nyeusi akiwa anampea kifunguo mwingine . Alafu hapo kwa meza kuna kitabu na gari ndogo na kalamu.

Magari haya kwa rangi tofauti ikiwa imeendwa ama imeendeshwa kwa laini. Magari haya wakiwa wameendeshwa wakaekwa katika nyasi. Ueda wenyeji wameeka pale magari alafu wakahudhuria sherehe ama mkutano.

Hii ni gari ambayo imefunguliwa mlango kando yake kuna kifunguo, kifunguo hii inaeza kuwa ni kifunguo ya gari hili ambayo wameweka pale gari hii ni rangi nyeupe.

Magari ya rangi tofauti, zikiwa pale zimepangwa kwa laini inayovutia. Magari haya yakiwa tayari kuuzwa ama bado iko katika factory inatengenezwa. Mwenyewe anapotaka kuipendeza kuuza.

Gari moja kwa rangi yake samwati ikiwa imewekwa pande ama imeendeshwa ikikae pale katikati ya jumba hili. Kando yake pia kuna gari ama kuna rangi, magari ya rangi tofauti tofauti ikiwa imepelekwa pale.

Mwanamke mmoja ambaye amefunga nywele yake vizuri akiwa amesimama mbele ya duka kuu ya vitu alafu hapo mbele yake kuna maandishi ambayo imeandikwa kuweka katika rangi yake nyekundu.

Magari ya rangi tofauti zikiwa pale zimepangwa kuvutia. Imepangwa pale karibu na nyumba kuu. Hii ni magari ambayo ueda imetoka katika nchi ingine ama imetegenezwa Kenya ikiwa tayari kuuzwa.

Magari haya kwa rangi tofauti zikiwa zimepangwa pale kwa laini. Magari haya huenda wenyeji wamekuja wakaegesha pale alafu wakahudhuria mkutano pale kuna watu wamesimama nyuma yake.

Hii ni rekodi ama rekodi inaonyesha watu wa familia ama jinsi familia wanafaa kukaa, wanafaa kutodhulumu familia yake.

Pesa hizi ambazo pesa huwa ni pesa za jamhuri ya Kenya ikiwa kuna noti za elfu moja mingi alafu kando yake yeye ameipanga. Mwanaume huyu akiwa anafanya hesabu za hizo pesa ili aweze akaifunga.

Hii ni karatasi ambayo inaonyesha jinsi pesa imetumika. Hii ni karatasi ambayo katika nchi ya Kenya, nchi kuu ya Kenya inatumika jinsi unataka kutumia wakati huo ama mwezi huo.

Hii ni orotha ambayo unapokwenda nchi ingine ni mahali pa kwenda kubadilisha ama kwenda pale unabadilisha pesa zako. Hapa kama unataka kuweka kama uko na pesa ya nchi uliotoka alafu unaenda nchi ingine unabadilisha pesa zako ili uweze kutumia.

Gari hili moja nyeupe ikiwa imesimama katikati ya barabara. Kando yake kuna maua ambayo zinavutia ambayo zilikatwa kwa rangi halafu pale tena kuna mlango.

Chumba hili ama hapa ni duka ambalo limefungulika. Pale ndani kuna mtu amesimama ikiweza akiwa ananunua. Alafu hapa kuna pikipiki moja ambayo imewekeshwa hapa karibu na mlango ya duka.

Hii ni orodha, orodha hii inaonyesha unapo kua unataka kutoka au kuingia unalipa pesa, hii ni kadi ambayo pesa yako inaweza kuwa huko ndani na labda unataka kuibadilisha ama unataka kuitoa pesa yako uweke simu.

Wanaume wawili ambao wameketi katika kiti hio. Kando yao kuna duka ambayo imefunguliwa. Hii ni duka ambayo huenda unaenda pale unanunua vile vitu ambayo ungeitaka.

Magari ya colour tofauti. Pale imepangwa kwa laini inayovutia. Magari haya yote yamewekwa kwa laini inayovutia ili yule muuzaji aweze akachukua kile. So magari haya yanaweza kuwa imetoka katika nchi ingine ikaletwa huku ama imetengenezwa huku.

Magari ya colour tofauti tofauti ikiwa imepangwa kwa laini inayovutia. Imepangwa ikiwa pale kwa soko ili wenyeji ama wauzaji wakipendezwa na yoyote waweze wakanunua.

Magari haya kwa rangi tofauti zikiwa zimeendeshwa halafu zimewekwa pale. Pale kuna watu, kuna mwanaume moja anapita ilhali kuna wasichana wawili wakiwa wameketi katika nyasi.

Hizi ni pesa za noti elfu moja, zikiwa pale zimepangwa zikiwa mingi .Hizi ni pesa ambazo hasa zilikuwa za kitambo, kabla wabadilishe waweke ya karibu. Hizi ni pesa ambazo hasaa huwa inatumika na watu katika jamuhuri ya Kenya.

Lori hii kubwa ambayo nyuma yake wameweka magari ya rangi tofauti tofauti. Hii ni lori ambayo hasa huwa inachukua magari ambayo imetoka kutengenezwa ama imetoka nchi ngine kwenye soko ili waweze ikauzwe pale.

Duka hili ni duka la maziwa hapo ndani kuna duka ambayo imefunguliwa alafu pale juu kuna maandishi hapa inje kuna gari moja limesimama kwa rangi yake nyeupe alafu kuna mwanume mmoja akiwa pale anapita.

Mwanamke ambaye amevaa koti lake la nyeupe, huenda ni mfanyakazi huku katika duka kuu, yeye akiwa anapanga vitu katika hapo. Kando yake kuna watu wamesimama ama wamepanga laini.

Matunda mbalimbali ambayo mkulima ameleta pale soko hili aweze kuuza amezipanga matunda haya kwa laini iliyofutia, pale kuna mwanaume moja ameketi akiwa anangoja muuzaji.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi pale huenda ako na shida ama anaskia mauchungu kwa mguu yake. Hapo tena kuna maandishi ambayo inaonyesha kuwa huenda kuna mtu yeyote ambaye anaskia mauchungu anafaa kufuatilia ama kupigia watu.

Simu hili ambayo inaonyesha orodha ya jinsi pesa ambavyo inatumika, huenda wangetaka kutoa zako, ama ungetaka kutumanisha ilhali tena ungetaka kununua vitu kutumia pesa iliopo kwa simu.

Hii ni noti 1000,noti hii ambayo imekunjwa, hii ni noti ambayo hasa pesa ya jamuhuri ya Kenya, mtu yoyote ambaye anaishi Kenya anafaa kuwa anaitumia.

Kuna magari ya colour tofauti ikiwa pale imepanga laini. Inaeza kuwa ni ya kuuza ama ikiwa tayari kufanya mazoezi. Pale juu kuna watu wakiwa wamesimama pale kando ya gari pia.

Magari haya kwa rangi tofauti zikiwemo pale zimesimamishwa ama zimeendeshwa zikawekwa pale haya magari huenda ikiwa katika soko ikiwa ikiuzwa hapa soko kwa bei tofauti tofauti.

Nyumba hili ambayo imependeza iliyojengwa ya kuvutia. Alafu pale kuna maandishi ama orodha ambayo mtu ambaye angetaka kununua hiyo nyumba anafaa kuifwatilia kwanza.

Viatu hizi ambazo zimepangwa kwa laini inayofutia, hizi viatu ambazo muuzaji ameweka pale katika soko pande yake hili aweze kuuza, pale tena kando kuna mama moja ambaye ameketi akiuza nguo.

Gari moja kwa rangi yake nyeusi ikiwa imesimama pale alafu kando yake kuna mwanaume anayepita. Hii gari wameendesha alafu wakaeka pale kwa nyasi.

Mwanamke mmoja ambaye amesimama pale, alafu kando yake kuna maandishi ambayo yameandikwa katika kitopu ya rangi yake nyekundu. Hizi maandishi ambazo mtu anafaa kufuatilia anapoenda hospitali kuu.

Nguo hizi kwa rangi yake ambayo imekunjwa, alafu ikaweka katika hapo, ikiwa pale ni katika duka ya manguo. Mwenyewe ameipanga ili mwenye angeitaka aweze kuchagua kile ambacho kimependeza.

Simu hili wamefungua mahali ambapo unaonyesha mahali pa pesa. Pale ni orodha ambapo huenda kama mtu anataka kutuma pesa zake ama kama anataka kutoa pesa zake kwenye simu.

Mimea ya shamba tofauti tofauti zikiwemo pale, kuna viazi ndogo pale, zikiwa tofauti, kuna viazi na tamu. Pale mkulima amekuja nazo ili aweze kuuza sokoni.

Hapa ni kwa soko ambayo mkulima amekuja na vifaa vyake. Kuna viazi amepanga vizuri, kuna vitungu na kuna nyanya. Zoteampanga vizuri kwa laini ili mwuuzaji aweze kuijukua kile ambacho imeipendeza.

Gari kubwa ikiwa nyuma yake imebeba magari tofauti tofauti. Ni gari ambayo hasa huwa inabeba magari haya kwenye soko ili iweze kuuzwa.

Hapa ni soko ambapo wakulima wamekuja na vifaa vyao vya shamba ili waweze kuuza pale kuna watu tena ambao wamekuja ili waweze kununua vifaa watu wamekuja kwa wingi.

Magari haya ya rangi tofauti tofauti ikiwepo kuna moja ya rangi nyeupe alafu tatu kwa rangi nyeusi ,zikiwa zimepangwa pale kwa laini. Huenda hizi ni magari ambazo iko soko wakiwa wanauza.

Hapa hii ni maandishi ambayo imetengenezwa kwa orodha ikiwa imeonesha vitu zote mtu anahitaji kua nazo wakati anapo angetaka kununua kile chumba. Kuna chumba moja inayovutia ikiwa pale.

Lori moja kwa rangi yake nyeupe ikiwa imebeba gari ndogo katikati ya barabara. Huenda ikiwa kuelekea soko ili aweze kuuza hilo gari ambayo amebeba nyuma yake.

Hapa ni katika jumba la magari. Kuna magari ya rangi tofauti ambayo iko pale alafu kuna watu ambao wako pale. Hapa inaeza kuwa ni mahali pa kuuza magari. Kuna watu wamekuja kuiona ile gari ambayo wamependezwa na wagetaka kununua.

Magari haya, wenyeji wa magari ya rangi tofauti tofauti wameleta magari pale. Wanaeza kuwa wameenda pale ili kushuhudia mkutano fulani. Magari ni ya colour tofauti tofauti.

Magari ya rangi tofauti, ikiwa pale imepangwa vizuri kwa orodha ya kuvutia. Magari haya yanaweza kuwa iko pale soko kuuzwa halafu tena inaeza kuwa imetoka kutengenezwa nchi ingine.

Watu hawa wakiwa ni wanaume na wanawake, wakiwa wamesimama kando ya duka hilo, duka ambayo imeandikwa milk hapo ni ambapo unaenda hapo unapimiwa maziwa kulingana na pesa ambayo umepeana.

Duka hii ambayo imefunguliwa pale dirisha, alafu ndani kuna vitu tofauti tofauti. Hapa ni ambapo ukitaka unaenda pale unaeza unanunua zile vitu ambazo ungeitaji katika nyumba yako.

Hapa kuna samaki ambazo zimechomwa zikiwa zimepangwa kwa laini imewekwa katika sanduku hili. Hizi samaki ikiwa tayari kuuzwa .Pale kando yake, kuna watu wamekaa pale huenda wao ndo wanauza.

Duka hili ni duka ambalo imefunguliwa alafu akaeka mimea ama vitu tofauti mbele yake. Hapa ni duka kuu ambayo kama unataka vitu unaenda pale alafu unaweza ukainunua.

Hapa ni soko ambapo mkulima ameleta vifaa zake ama matunda zake za shamba halafu akaipanga kwa kibanda yake ili aweze kuuza katikati ya hapo kuna watu ambao wamepita hapo sokoni

Hii ni risiti. Risiti hii inatumiwa kuonyesha vitu ambayo umenunua ama kama pesa umetumia. Hii ni kama evidence unazohitaji kuonyesha kuwa umetuma ama umelipa ama umeweka pesa ambazo unahitaji kwenye benki hii unatumia kuonyesha kama kazi yote ulio imekamilika.

Hapa ni soko kipande ya madara ya aina aina, hii inatuonyesha kuwa huyu kuna muuzaji ameekelea mali zake akiwa anangoja mauzaji wakuje wanunue. Huyu ameekelea akiwa amepanga kwa laini nzuri nzuri inazonekana ili muuzaji aweze kuangalia ile rangi iliyopendeza na size yake inayomfaa.

Picha inaonyesha watu wawili mkono ya watu wawili, mmoja ameshikilia kifunguo. Na hii kifunguo ni kifunguo ni ya gari, mwingine ako tayari kuishika maanake inaonyesha kua mmoja ni muuzaji wa gari mwingine ametoka kuinunua hiyo gari. Ashanunua anapewa kifunguo yake ili aweze kuendeshe gari yake ambaye ametoka kununua.

Jumba la kutengeneza magari, hii ni magari, ambazo ziko pale ziko kwa nyumba yao ziketengenezwa hayo yamepangwa rangi tofauti tofauti, Kuna rangi ya mweusi na Kuna rangi nyekundu, Hizi marangi ni tofauti tofauti.

Hii ni posti ambalo inatumiwa kuuza pikipiki. Kuna pikipiki ambalo liko sokoni linataka kuuzwa. Alafu hapo tena inaonyesha vitu ambazo unahitaji kama unataka kununua hii pikipiki. Hapa tena wameekelea chini ya hii pikipiki namba. Nambari ambayo ukitaka hii pikipiki unapigia hao watu ili kuhudumiwa ama kama wanakuambia bei ambalo hii gari inauzwa.

Hii inaonyesha duka ama pale pa kuweka pesa, hapa kuna mama mmoja msomali ama muislamu alafu kuna mwanaume. Wote wako kwa laini wana hudumiwa, wako wanataka kutoa pesa au wanataka kuweka pesa. Hii inaonyesha ni chumba au nyumba ya kuweka pesa au kotoa pesa.

Hii ni chuka ama chumba ya kuweka magari ambalo liko sokoni linauzwa. Pale kuna magari ya color aina aina kuna ya mweupe , kuna nyekundu . Hapa kuna magari ambalo liko tayari kuuzwa ama liko sokoni linangoja wenyeji wakuje wanunue.

Duka ya kuuzia vitu tofauti tofauti ya kwanza kwenye hii kibanda inaonyesha duka la kutoa pesa limeandikwa mpesa. Hii Huwa unatumia kama unataka tumana pesa ama kama unaenda kutoa pesa ambayo imetumwa kwa simu yako, Duka ya pili ni duka ambalo unaenda kununua nalo vitu ama kama unataka kununua vitu tofauti tofauti

Hii ni picha ambalo inaonyesha duka ya kuuza aina aina ya vitu za watoto. Hii ni duka ambalo linatuonesha vitu kama za wamasaai ama vitu ndogo ndogo nazotumiwa kuweka kwa nyumba ili kupendeza ama kupea watoto wako wadogo wachezee.

Ni duka la kuuza leso za aina mbalimbali iliyo na kala tofauti tofauti. Hii duka inaonyeshwa kuwa leso imefungwa ama iko kwa duka ambayo inataka kushonea nguo. Unaweza kuwa unataka kushonea nguo unaenda ukanunua na kueleza ni rangi lipi linalokupendeza na unataka kushonewa nini.

Hii ni basi basi hii ikiwa Iko tayari kutumiwa, basi Huwa inatumiwa kubeba maabiria, ama kubeba watoto wa shule, hii inakuwa inatumiwa kwenda safari. Hii basi ni safi, Iko tayari kwenda ama inaweza kuwa ilikuwa Iko tayari kuoshwa.

Hii inaonyesha gari ambalo liko kwa soko linauzwa, liko limeonyesha vitu ambazo hizi gari zinahitaji, kama unahitaji hii gari umepewa pia namba ambalo utalipiga kama umependezwa na hii gari.

Mtu huenda ikawa ni mwanaume ama mwanamke ama mtoto ameshikilia simu lake. Huyu ameweka pale kwenye page ya pesa. Huyu anataka kutumana pesa ama anataka kununua vitu kutumia pesa ama anataka kuweka pesa. Huyu amefungua pale pa kuweka pesa ama kutumana ama anataka kununua credit naye. Huyu mtu ako kwenye simu lake anataka kuhudumiwa.

Picha hili linaonyesha machungwa ya aina aina ambayo iko kwa duka ama kibanda inataka kuuzwa. Pale kuna chupa ambalo linaeza tumiwa kupima unapotaka kuinunua. Tena hizi machungwa zimeiva iko tayari kuikula.

Soko la mangua. Hii ni kando katikati ya soko, kuna mtu. Hili ni soko ambalo lina uza mangua tofauti tofauti. Hiyo mangua tofauti imewekelewa kwa kibanda ama wameweka kwenye meza meza ili watu ama hudumiaji ama mauzaji waweze kuona wanayoitaka na waweze kununua. Ukitaka kuinuwa ama kuangalia ni rahisi sana kuiona kwenye meza kubwa. Unataka kununua kipi ama size yako unanunua?

Kuna watu, wanaume na wakike. Kuna mke mmoja amekaa chini na amejifunga leso. Alafu kuna mwenye ameka wamekalia kwa kari au magari meusi tatu na gari mbili meupe chini. Hao wameketi chini ya nyasi wakingoja kitu ama wakiangalia kitu kwa sehemu moja.

Soko hili ni soko la kuuza samaki la aina aina. Hii ni samaki ambayo imetokwa kupikwa iko tayari kuliuzwa. Samaki hawa wako sawa wakiwa tayari kuuzwa. Kuna muuzaji ambayo ameibeba mafuta bado anaelekea kupika alafu kuna mwingine wakiwa wanangoja muuzaji wa ku

Gari tano nyeusi, hizi magari zimewekwa kwa nyasi, zimekaa kando kando ya nyasi, halafu kuna pale kuna watu. Kuna mwanaume mmoja anapita amevaa koti ya nyeusi ,halafu wengine, kuna wanaume wengine watatu wamekaa pale karibu na gari la nyeupe.

Chumba la kununua malimali ya kutumia. Hiyo ni chupa, canteen ama duka ambalo limefunguliwa. Pale kuna moja, mwanamke moja amesimama mbele ya hii duka amenunua vitu. Hii duka imefunguliwa iko na mali tofautitofauti unayohitaji ili kuitumia ama kununua ili kutumia pale nyumbani.

Duka inauza machungwa ya aina aina. Pale juu ameifugilia ama ameiweka juu ndizi ambazo zimeiva. Hizi ndizi ziko tayari kuuza ili ukule ama utengeneze nayo. Hivo pale kuna nanasi kuna machungwa ya aina aina. Huyu ni muuzaji ama mkulima ambae ameleta vitu zake kwenye soko ili akauze.

Hii ni gari ya aina ya colour ya mweusi, hii gari inakuanga ya pesa ya juu ya pesa pesa mingi, hii gari imeekelewa karibu na mlango ya mtu ama ya familia.

Gari mpya ambalo inaeza kuwa liko soko. Gari hii ni mpya inaweza kuwa imetoka nchi mbalimbali ikaletwa nchi ili kuuzwa. Hii gari ni safi ni kama ni gari ni kama ni ya mweupe ambalo liko ya pesa ya juu iko tayari kuuzwa.

Mwanaume Ako sokoni, mwanaume anauza mali zake ama mali za aina aina za udokozi , Hizi mali mengine imewekwa pale juu na mwingine akawekelea chini, Ili muuzaji aweze akiangalia aina aina, huyu Ako kwenye soko amewekelea mali zake kwa kipanda anauza.

Gari la teknolojia, hii gari ni ya aina iliyokuwa yaliyopita, ilikuwa linatumiwa. Hii gari mara kwa mara inapatikana kwenye nchi zingine za French ama za majuu huko marekani, hii hutumiwa mara kwa mara kama unaenda kwenye siku ya harusi ama rais anapopita siku ya sherehe.

Hapa ni kipande ambayo imeekelewa mali tofauti tofauti inaweza kuwa ni soko ama ni duka. Muuzaji ameekelea vitu zake kwa laini ama amepanga vizuri iyo meza aweze kuangalia na kupata kile ambacho inaitaka. Hapa kuna tofauti tofauti za madoadoa za wasichana za urembo.

Picha hii ni ya ugonjwa ama hospitali inaonyesha watu walio wagonjwa ama watu wa kutoka mbali mbali inaonyesha kitu ambacho wanataka kusabisha ama vitu ambazo wanataka kufuatilia ile siku ambapo unapolipa hapa siku unapolipa pesa ya hospitali unafaa kufuatilia.

Picha inaonyesha kwenye duka. Duka la pesa alafu hapa mbele ni duka ya saluni inayotengeneza kushona nywele ama kwekelewa (makeup). Pale kuna msichana mwislamu ametoka kwenye hio duka alafu mwengine ameka kiti akiuza mali zake hapo kwa kibanda yake.

Ni picha inaonyesha aina aina vitu za wamasaai. Hizi vitu ni ya muuzaji ameekelea kwa dukani ama nje ili auze. Yeye ana mavitu mingi mingi na madoadoa ya kuifaa. Huyu ameekelea kibande yake nje ya maduka ama soko ili yeye akauze.

Ni siku ya soko. Kuna mauzaji kuna wenye wanauza, kuna wamama wenye wamekaa chini na mali zao kama machungwa manyanya, makitunguu wanauza. Alafu pale kuna watu wanatembea wakinunua, wakiangalia na wengine wakipita. Alafu kuna pale kuna baba mmoja ambaye ameshikilia mfuko yake mweupe amesimama anataka kununua haya machungwa.

Magari ambayo inaendelea kutengenezwa haya ni magari ya colour tofauti mbili kuna mweupe halafu kuna bado inaendelea kutengenezwa, haya ni magari ambayo bado inaendelea kutengenezwa, ili baada ya kutengenezwa iweze kuuzwa, ama iende kutumia na factory tofauti tofauti kuifanya kazi yao.